Hiki kinaonekana kuwa kituo cha serikali ambacho kinahudumia wananchi kwa umbali kimeandikwa Huduma Kenya abapo kuna wananchi wamekusanyika huku wakisaidiwa na wahudumu walio katika matarakilishi yao. Wananchi wamevalia barakoa ishara kuwa haya yalifanyika wakati wa corona ambapo kulikuwa na ugonjwa.

Huu ni muktadha wa kuhudumia wananchi wa Kenya kinaonekana kuwa ni kituo cha huduma Kenya ambapo wakenya wanasaidika katika mahitaji walio nayo wananchi wanaonekana wakiwa wameketi katika viti vilivyo kuwa vimeekwa kwa niaba yao ili waweze kupumzika pale wakingojea kuhudumiwa na wahudumu wa kituo hiki , kituo hiki kinaonekana kupeana huduma mbalimbali kama vile za nssf na kra na zingine.